Muuzaji wa ndizi sokoni. Ndizi hizi zinaonekana kuwa zimeiva sana. Ila kwenye hili soko kuna wateja wengi. Muuzaji huyu anaonekana akimhudumia mteja mmoja wa aina ya kiume. Ndizi hizi zimepangwa katika vikundi tatu tatu.

Mwanamke shambani akiwa ameshika ndizi. Anaonekana kuwa mwenye furaha sana. Amevalia shati ya nyeupe, na gwanda la kazi. Shamba hili lina migomba mingine pia.

Mahindi yakiwa yamepangwa kwenye laini jikoni. Mahindi haya yamebadilisha rangi kwa kuwa yanachapwa na moshi yanayotoka jikoni. Chini pia kuna kichupa cha mafuta chenye lita mbili.

Kilimo cha wanyama wa aina ya ng'ombe. Ng'ombe hawa ni ng'ombe wa aina ya mseto. Wamo kwenye zizi. Zizi hili lina visanduku vya maji na chakula. Ila kando pia kuna mahali pa ng'ombe hao kulalia. Mmoja anaonekana kuwa amelala chini.

Watu wanne wanaonekana wanapiga maharagwe. Kuna mtu mmoja ambaye ni mtoto aliye na mpini. Mpini huu unatumiwa kupiga maharagwe. Kando yake kuna mwanamke aliyekaa chini na wanaume watatu.

Kuna ndizi nyingi chini. Kiasi zimetiwa kwenye kreti. Kreti hii ni ya samawati, chini mlimopangwa ndizi ni chumba cha simiti, kimepakwa rangi nyeupe .Ndizi hizi zinaonekana kuwa zimeiva.

Mwanamke anaonekana akimkama ng'ombe. Anaonekana akitabasamu akiwa mwingi wa furaha. Amejifunga kikoi cha masai. Mwanamke huyu ameshuka nywele ambazo zimelala mbele. Ng'ombe huyu anayemkama ni ng'ombe wa mseto.

Mwanamke yumo shambani. Amevalia shati ya rangi nyeusi na sketi ya rangi ya hudhurungi. Anaonekana akitazama migomba. Mwanamke huyu anatabasamu. Migomba aliyopanda iko kwenye mistari sambamba. Nyuma yake kuna nyumba ya matope.

Mtu anaonekana akidunga mahindi. Mahindi haya yanaonekana kuwa yameoza, kwa kuwa yamebadilisha rangi. Mtu huyu anaonekana kuwa ni mwanaume.

Mwanaume mmoja pamoja na mwanamke na mwanaume mwingine wanawaleta ng'ombe hawa katika dip ya kuwaosha hawa ng'ombe walioharibiwa na viwele, viwele ambao wanaowanyonya ng'ombe.

Mna wanawake wawili shambani. Mmoja ameshika kamba na mwingine amefunga mtoto mgongoni. Wanaonekana wakiwa kwenye mavuno ya ndizi. Mwanamke anaye mtoto mgongoni ameshika ndizi huku mwingine anataka kuu, kukata ndizi hii. Kando pia kuna mwanamume na njia ya kuelekea mjini.

Mgomba wa ndizi ukipandwa. Anayepanda anatumia jembe kupanda. Kando yake kuna watu wawili. Wote ni wa kiume. Wanamtazama mtu huyu anapopanda mgomba huu kwenye shamba kubwa. Alafu kuna mtu mwingine anaondoka kwa kasi mno.

Migomba mirefu ya ndizi. Migomba hii imepandwa pamoja na miti mingine. Migomba hii inaonekana kwenda urefu zaidi ya mita tatu. Migomba hii inafanya vyema katika hali ilivyo.

Mandizi kwenye migomba. Mandizi hii yanaonekana kuwa ni refu sana. Ndizi hizi ziko shambani . Ndizi hizi zina wa urefu karibia mita tatu. Ndizi hizi zimepangika kwenye mistari shambani.

Wanaume wawili wanaonekana wakikama ng'ombe wa aina ya mseto. Wanakama kwa kutia maziwa katika ndoo. Mmoja amevalia vazi la rangi ya bluu, mwingine amevalia vazi ya rangi ya nyekundu. Wanakamua kwa kupitiliza maziwa kwenye ndoo.

Ndani ya kiwanja kilichozingirwa na kuta ya mawe. Kunaonekana kuwa na bodaboda tatu zilizofungwa mitungi ya kubebea maziwa ya chuma. Mwanaume mmoja anaonekana kusimama kando ya bodaboda moja.

Mwanamke anampulizia ng'ombe dawa, amevalia vazi la kazi, yani ovaroli. Mgongoni amevalia kiji spray cha kupulizia ng'ombe hawa dawa. Mwanamke huyu amesuka nywele na kuzitandaza nyuma.

Wafanyi biashara katika soko la ndizi wanaonekana kuchagua ndizi hizi katika soko hili. Kuna vikapu na wakulima wamekaa chini katika shughuli za uuzaji.

Ndizi zilizovunwa zinaonekana kuwa zimepangwa kwenye laini nne sambamba. Ndizi hizi ni kubwa mno. Zinaenda kwenye soko ili kuuzwa. Ndizi hizi ni zile za kubwa sana.

Shamba la migomba ya ndizi. Ndizi hizi mingi zaonekana kuwa zimeshakoma huku huku mbele shamba laonekana kuwa latayarishwa kwa upanzi wa mimea.

Ng'ombe wa mseto zizini wanahudumiwa na mwanaume mmoja aliyevaa gambuti na ovaroli. Mwanaume huyu anaonekana kutazama picha akipigwa.Ng'ombe hawa ni ng'ombe zaidi ya kumi.

Mwanaume akigondoa ndizi. Anashika ndizi huyu ambayo anazidondoa akiziweka katika kijisahani. Hapo kando pia mna ndizi za mbao zapita kumi, kumi na kitu.

Shamba la mahindi. Shamba hili mna mkulima ambaye anavuna mahindi. Anaonyesha zao lake la mahindi. Amevalia kofia na shati ndefu. Yupo kwenye shamba anavuna mahindi.

Migomba ya ndizi. Ndizi hizi zinaonekana kuwa zimekomaa. Ndizi hizi zimepandwa kwa laini ya sambamba. Ndizi hizi zinaonekana ni kuwa za kilimo biashara. Zimekomaa kwa kuwa zimerefuka sana.

Shamba la mahindi ila mahindi haya yamevamiwa na vidudu. Vidudu ambavyo vinakula mahindi haya kwa kutoboatoboa matawi yake. Shamba hili linaonekana kuharibiwa lote na hawa vidudu wa kuharibu.

Kunja cha ndizi. Ndizi hizi zimeiva kwa kufurahisha. Ndizi hizi zinaonekana kuwa zimeshikwa na kidole na mtu ambaye ameweka kichampali chake hapo chini.

Mtu anaonekana akigomboa ndizi za kupika. Kati ya ndizi hizo alizogomboa, ameshika moja na kuiangalia. Anazitia takataka kwenye kijikapu cha kusanya takataka hizi.

Mwanamke aliyevalia rinda akitazama ndizi. Migomba ya ndizi pia imesimama kando yake. Ndizi zilizokatwa ni tatu. Mwanamke huyu anaonekana kuwa na furaha sana.

Mkono ukitoa mashine ya kukamulia kwenye matiti ya ng'ombe. Ng'ombe huyu aonekana kuwa ameshamaliza kukamuliwa ila maziwa yanatiririka kwenye mfumo wa kuleta maziwa kwenye kitungi cha kuchukulia maziwa hii.

Mwanamke anaonekana akiwa kwenye maabara. Anamwaga kitu kutoka kwenye ndoo. Kitu hiki kinaonekana kuwa cha rangi ya nyeupe. Kuonyesha kuwa chaweza kwa maziwa. Mwanamke huyu amevalia magwanda ya kazi kama vile ovarali na kofia kwenye kichwa.

Kwenye maabara, kunaonekana kuwa na mhudumu wa maabara mmoja, akitia kipimo katika kijichupa. Pembeni kuna vipimo vingine pia anavyoviangalia. Mhudumu huyu amevalia maski , glavu na kofia kichwani.

Kwenye shamba inaonekana kuendelea shughuli ya ukulima ila ni ukulimaji wa ng'ombe. Kuna ng'ombe aliyezingirwa na kuziwa mabati juu. Ng'ombe huyo anaonekana akikula kutoka kwenye kijisanduku. Kando pia kuna kijisanduku cha maji.

Mchungaji wa ng'ombe anaonekana kuwatazama ng'ombe hawa ambao kando yake kuna rundiko kubwa la nyasi. Ng'ombe hawa, wanne ni weusi mmoja ni wa rangi nyeupe. Mkulima huyu anawashughulikia.

Ndizi mingi ikiwa imekatwa na kuwekwa chini. Ndizi hizi zinaonekana kuwa za kilimo biashara, ndizi hizi zinangojwa kusafirishwa kuenda sokoni. Pembeni kuna watu wengi waliosimama ambao wanaonekana kuwa wanangojea ndizi hizi.

Mwanaume aliyevalia nguo za rangi nyeusi na kofia ya rangi nyeupe anakama maziwa kutoka kwa ng'ombe. Anakama maziwa hayo akigilia kwa jug . Ng'ombe huyo amezingirwa katika sehemu ya kukamuliwa.

Kwenye shamba la migomba. Migomba hii imepandwa katika mistari iliyo sambamba. Migomba hii inayoonekana bado haijatoa ndizi, hilo inakaa kupaliliwa sana. Zimo kwenye msitu.

Mkusanyiko wa watu katika kibanda cha maziwa. Maziwa hii inaonekana kuuzwa kwa kutumia kifaa ambacho kinaitwa Milk ATM . Kibanda hichi kinaonekana kuitwa Destiny Dairies.

Kwenye zizi la ng'ombe, ng'ombe hawa wanaonekana kupangwa pande kwa pande yaaani kwa laini mbili zinazoambatana. Ngombe hawa wanakula nyasi iliyotiwa kwenye boksi. Wametengenezewa chumba kikubwa cha kukulia.

Ng'ombe inakamwa. Ng'ombe huyu anayekamwa anakamwa maziwa yakienda kwenye ndoo. Anayekama ameinama na kukama kutumia mikono. Anakama ng'ombe mweupe mwenye asilia ya kiafrika.

Migomba ya ndizi. Migomba hii imepandwa kwenye msitu kwa kuwa mna miti mingi iliyoizunguka. Migomba huu ni mirefu sana. Migomba hii pia ina matawi ya kijani iliyokolea kabisa. Migomba hii yanaonekana imepandwa kwa sababu ya kilimo biashara.

Ngombe za gredi. Ngombe hizi zimefungwa katika miti. Kijana anaonekana kuzitazama kwa kushikilia kijiti ili zitembee na amevalia gambuti katika.

Ndizi zilizoiva mgombani. Ndizi zinazoonekana kuiva ni ndizi mbili ila, shamba hili lina migomba mingi. Pembeni kabisa mna choo. Kando pia inaonekana kuwa shamba hili limezingirwa na seng'enge.

Kwenye zizi la ng'ombe. Zizini humu kuna ng'ombe nyingi za mseto. Ng'ombe hizi zimeekewa nyasi katika vijisanduku vya kulia nyasi. Ng'ombe hawa wengi wamelala chini kuashiria kuwa wameshiba. Wengi ni wa rangi ya nyeusi, ila wengi wana mchanganyiko wa rangi nyeusi na rangi nyeupe.

Uteo unaonekana kuwa na unga. Unga ambao umesimama kwenye kikebe. Kikebe hichi ni cha rangi ya chungwa yaani orange kwa lugha ya kimombo.

Kuna ng'ombe ambazo zinakamuliwa. Mtu mmoja ameshikilia kikombe cha kumwagia ilhali mwingine ameinama anakama ng'ombe. Ng'ombe hawa ni watatu kwa nambari.

Migomba ya ndizi ambayo inaonekana kuwa katika chumba cha green house , imesimama kwa laini. Laini ambazo zinaonekana kuwa zimepangwa zikapangika.

Mtu kwenye shamba la migomba ya ndizi. Yaonekana kuwa anafanya vipimo fulani vya ukulima. Huyu ni afisa wa ukulima, anafanya vipimo katika shamba la migomba ya ndizi. Amevalia viatu na kaptura ya nyeusi

Mfanyibiashara mwanamke ana dunda la mandizi ana yupo sokoni anajipanga kuuza ndizi zake .Ameziweka kwenye meza ambayo ameiandalia kwa kutandika gunia kwanza .Anapanga mandizi yale ili aweze kuware kuonyesheana katika soko.

Mwanamme ambaye amevalia ovaroli ya rangi nyeupe, anaonekana kuwa katika maabara akifanya vipimo. Ameshika kipimo kimoja katika mkono wake wa kushoto huku nyingine akitia kwenye test tube .

Migomba ya ndizi iliyopangika kwa laini, miwili yaonekana kuwa imeshaweka ndizi, huku katika laini kadhaa zikiwa zinajipanga vizuri. Zote zina rangi ya kijani, kuonyesha mandizi haya yana afya.

Mmea mhindi umeshikwa na mtu. Mmea huu unaonekana kuwa umevamiwa na vidudu ambavyo vinakula kwa kundondoa matawi ya mmea huu. Mmea huu una ugonjwa.